Kituo cha kisasa cha kuzalisha umeme wa mvuke. Kuna feni za kupooza zilizopangwa juu ya mijengo hio. Kule nyuma, kuna mitambo ya transformer na nyaya za umeme.

Kiwanda cha kuzalisha nishati ya jotoardhi kiko karibu na mlima. Mvuke unaonekana ukitoka kwa nguvu kwenye sehemu mbalimbali za mjengo. Jua linaangaza kwa umbali.

Hiki ni kituo kikubwa sana cha kutengeneza na kusafirisha gasi ,Taa ya barabarani bado imewaka kituo kinakaa ni kikubwa sana.

Hiki ni kituo cha stima kwa sababu kuna nyaya nyingi za stima na kuna nyumba inaonekana kuwa ni ofisi ya wafanyikazi wa stima hapo nyuma.

Nyaya za stima kwenye anga kavu, mawingu yanaonekana yametanda; mawingu ya rangi ya kijivu, anga yenyewe ni ya rangi ya samawati, kunaonekana hakujanyesha kwa muda hapa.

Hiki ni kiwanda kikubwa chenye majengo yenye paa za bati na mitambo mikubwa. Kuna moshi au mvuke unaotoka kwenye baadhi ya sehemu ya kiwanda hicho.

Hii ni transfoma ya umeme, imeshikiliwa pale na miti mbili za umeme kama nguzo na kuna nyaya nyingi zimeunganishwa kwa hiyo transfoma ikipeleka umeme sehemu mbalimbali.

Eneo hili ni la milima na nyanda za juu lenye vichaka na miti michache. Kuna mabomba yanayoonekana yakienda mbali mlimani ambayo huenda yanachukua mvuke kutoka visima mbalimbali vya chini ya ardhi hadi kwenye kituo cha uzalishaji.

Hiki ni kituo cha kuzalisha umeme kutumia joto la ardhi. Kuna mabomba ya chuma makubwa, mitambo mikubwa, na mnara unaotoa mvuke mweupe unaopaa angani.

Hifadhi ya wanyama pori kuna mbuni anayekula, upande wa kushoto kuna swara na kikembe chake. Miti ya kuvumilia joto na eneo la wazi la nyasi inaashiria mbuga ya wanyama.

Ndovu mchanga aliye kwenye hifadhi ya wanyama wa pori. Anajitupia mchanga mgongoni, kutumia mkonga wake. Pembeni kuna mhudumu katika shirika la huduma kwa wanyamapori.

Mtaa wa makaazi wa hali ya chini ambapo miundo ni rahisi na mazingira ni ya kupangwa haraka. Eneo hili lina wakaazi wengi ambapo nyumba ni ndogo na za muda mfupi zikiwepo zenye paa na ukuta wa mabati na matope.

Wanafunzi waliovalia sare za shule, ambapo mmoja wao anaonyesha mboga aina ya spinach , zilizonawiri zikiwa zimepandwa kwenye magunia katika uhamasishaji wa uhifadhi wa mazingira na uzimamizi wa rasilimali asili.

Twiga ambaye ni wa aina ya reticulated yaani madoa ya duara yenye mipaka mieupe, ambaye hupatikana sana sana kaskazini mwa Kenya, maeneo ya Samburu, Meru na Laikipia.

Watu wako katika eneo la mlima, huenda Ngong Hills, wakifurahia mandhari ya asili. Wanaume wawili wanamsaidia mwanamke mmoja wakiwa wamemshika mkono. Wengine wamevalia t-shirt za rangi ya zambarau ilhali wengine t-shirt za rangi ya chungwa.

Kifaru huyu wa rangi ya kijivu, yuko ndani ya eneo lililozungushiwa uzio wa waya ishara kuwa yuko katika hifadhi ya wanyamapori au eneo la uhifadhi wa mazingira asilia.

Kundi la wanafunzi waliovalia sare za shule wanatumia kompyuta katika mafunzo yao ya kielimu ya ujumuishaji wa teknolojia kwa maswala ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili.

Haya ni mandhari ya bahari au ziwa chini ya anga ya buluu ambayo ni angavu. Maji yanaonekana kutulia na kuna mstari mweupe wa mawimbi au pengine mchanga mweupe karibu na pwani.

Kuna mtu aliyevalia koti refu la kijani kibichi na kofia, anamkulisha tembo mchanga kwa kutumia chupa kubwa ya maziwa. Ishara kwamba anaweza kuwa mlezi wa wanyama pori au mfanyakazi kwenye hifadhi.

Hawa ni ndege aina ya korongo walioko kwenye eneo la maji. Mbele, kuna korongo mmoja anayeruka juu ya maji, huku kivuli chake kikionekana kwenye uso wa maji.

Hawa ni wanyamapori wachanga wajulikanao kama ndovu. Hapa mbele kuna mmoja anakunywa maji kutumia mdomo wake mrefu. Pembeni kuna ndovu wengine na watu wachache.

Wanaume wa ukoo wa kimaasai wamepigwa picha pamoja na wageni wao ambao wanaonekana ni wa asili ya kiashia. Wote wamevalia mavazi ya kimaasai ya kitamaduni.

Kundi la watu wa chama waliovalia mavazi ya mistari nyekundu na nyeupe wako kwenye maonyesho ya sarakasi ndani ya ukumbi mkubwa wa michezo ya burudani.

Kwenye picha hii ,kuna wanyama wa porini waitwao pundamilia. Wanakunywa maji kwa mto. Ngozi yao ni ya mistari nyeupe na nyeusi. Nyuma yao kuna nyasi na kichaka.

Huyu ni mwanamke mrembo aliyeketi kwenye kiti cha mbao kilichofunikwa kwa kitambaa cha rangi ya buluu na kijani. Anaonekana kuwa ameuvukisha mguu wake mbele.

Wafanyikazi wa Kenya Wildlife Service , wakiwa wamevalia sare zao rasmi za kazi, wanakabiliana na mnyama wa porini ambaye anaitwa kifaru. Kifaru huyo anaonekana kuwa amefungwa minyororo kwenye miguu za nyuma.

Huyu ni mnyama wa porini aitwae swara. Anaonekana kuwa anakimbia kwenye nyasi ndefu na ardhi kavu, pembe zake zimepinda nyuma. Mwili wake ni wa rangi ya kahawia.

Ndege aina ya korongo mwenye domo mrefu lililopinda. Rangi ya mwili ni nyeupe huku kichwa, shingo na domo vikiwa vyeusi. Huishi karibu na maeneo ya maji maji.

Huu ni mwonekano wa jiji la Nairobi kutoka angani. Majengo mengi ya kisasa yanaonekana ikiwemo majengo ya kibiashara na ya serikali. Katika umbali wa kati kuna jengo refu ambalo linaweza kuwa UAP Old Mutual Tower.

Huyu ni ndege aina ya mwewe mwenye mdomo na ukombe wa njano amesimama kwenye kanda ya mti akiwa anaangalia chini. Manyoya yake ni ya rangi ya hudhurungi na manjano.

Haya ni maporomoko ya maji yanayoonekana kukuwa masafi. Ni chanzo cha mto ama maji masafi ya watu kutumia. Kuna mawe na kuna miti kwenye maporomoko ya maji haya.

Huyu ni mnyama anayeitwa tumbili. Anaonekana amehuzunika sana. Ameketi chini ya mti. Ana rangi ya kijivu na nyeupe.

Huyu ni simba aliyelala chini. Amefungiwa ndani ya eneo lililozugushiwa wavu wa chuma ambalo linaonekana kuwa ni sehemu ya hifadhi ya wanyama wa pori.

Hapa kuna mnyamapori aitwaye kifaru, amefunikwa macho kwa kitambaa cha rangi ya samawati, na anasukumwa na wanaume wengi waliovalia sare za KWS. Nyuma yao, kuna wapiga picha.

Hizi ni nyumba zilizo katika kitongoji duni. Mbele ya nyumba hizo kuna takataka nyingi zilizotupwa zikiwemo plastiki na karatasi pamoja na mifereji ya maji machafu.

Hizi ni aina mbalimbali za miradi wa usambaji wa maji kwa kutumia mabomba. Kwenye upande wa kushoto inaonyesha sehemu ya mfumo wa bomba la maji lenye kiunganishi kikubwa cha chuma.

Haya ni mabomba makubwa ya rangi ya samawati yanayo pita juu ya maji yaliyo safi. Mabomba haya yanaonekana kua ya shinikizo la juu na inawezekana ni ya usambazaji wa maji masafi.

Hawa ni ndege wanaojulikana kama mbuni. Wanaonekana wako wengi katikati mwa jiji sababu ya majumba marefu marefu yanaoonekana nyuma yao kule.

Watu wawili wameinama wakikusanya chupa au taka kwenye eneo lenye takataka nyingi. Mmoja amevaa fulana ya machungwa na suruali ya kijani, mwingine fulana ya kahawia na suruali ya kijivu.

Pundamilia ambaye anapatikana kwenye mbuga wa wanyama, mahali ambapo amesimama, panaonekana pakavu kabisa.

Hiki ni kikundi cha wachezji wa ngoma ya kitamaduni, wakiwa kwenye jukwaa, ndani ya ukumbi wa maonyesho. Wamevalia mavazi ya asili, yanayoashiria utamaduni wa kiafrika.

Mfanyikazi wa uhifadhi mazingira ameshika ndoo ya rangi ya samawati. Mwanadada mmoja ameinama akipanda mti kutumia pakio na kuna wanaume wawili hapo kando yao.

Hili ni eneo la Dandora lililotengwa la kutupa takataka ,kuna mirundo ya taka ambaye imechaguliwa na kuwekwa pamoja kwa ajili ya uchakataji.

Watoto wa shule wamevaa sare za shule. Wanaonekana kuwa wamechimba shimo wanataka kupanda unaonekana kama ni mti kwa sababu hii inakaa kama mahali miti inapandwa.

Simba huyu ni wa kiume kwa sababu ana manyoya me go shingoni. Anaonekana kuwa ako kwenye hifadhi au mbuga ya wanyama iliyozuiliwa kwa ya. Kuna uzio wa chuma au waya.

Kuna nyati wawili wanaoonekana kukua ndani ya maji, kwenye mto. Kando kando kuna barabara ya mchangarawe inayopita pale, kuonyeshana kua watu, magari hupita hapo.

Nyumba hizi zimejengwa na matope. Mabati yake yamepiga kutu. Zimejengwa pamoja pamoja. Kuna mtaro wa maji taka ulio wazi.

Watu kadhaa wako ndani na kando ya mto. Wanaonekana wakiwa wanaosha mikoba ya rangi ya samawati. Kando mle kuna rundo laa takataka karibu nyumba zilizojengwa kwa mabati.

Watu wawili wako kwenye boti. Kila mmoja akiwa na kasia wakisonga kwa kutumia nguvu zao. Maji yanaonekana matulivu. Hili ni eneo la bustani au sehemu ya mapumziko.

Hawa ni nyati, wanyama wa porini. Mmoja wao anaonekana kuwa anaangalia mpiga picha na wengine wawili wanaendelea kukunywa maji kwenye mto.

Kituo cha magari ya usafiri ya umma. Gari la mbele lina rangi nyeusi, nyekundu, manjano, na samawati. Lina bango lililoandikwa Narok Direct . Pia limepakiwa mizigo ya magunia.

Kituo cha magari ya usafiri wa umma, ambapo wahudumu wawili wamesimama karibu na gari aina ya matatu ya kijani kibichi, wameshikilia mabango yenye nambari kubwa, arobaini na sita na sitini.

Kituo cha magari ya usafiri wa umma, Gari la abiria limepambwa kwa sanaa ya kipekee likiwa na rangi za kuvutia na michoro mbalimbali ikiwemo; picha ya uso wa mwanadada. Ni la kampuni ya Latema Travellers.

Kituo cha magari ya uchukuzi wa umma, gari lenye nambari ya usajili KBD 446Y lina kibao chenye maandishi Aviation, Mradi, Dark Mart, Village na Duka kali kuashiria kuwa linabeba abiria wanaoelekea sehemu hizo.

Eneo la shughuli ya usafiri wa umma, ambapo kuna magari ya abiria. Basi moja lina jina Embassava . Nyuma, kuna majengo ya ghorofa ya biashara au makazi. kuna mtu ambaye ako nyuma ya gari akiwa amevalia T-shirt yenye rangi nyeupe.

Jengo la rangi ya waridi lilo kando mwa gari la usafiri, lina lebo na jina lush hair beauty beginners kwenye ukuta wake, ambalo limeandikwa kwa rangi nyeupe.

Mwanaume anayesubiria gari la usafiri wa umma ameweka pozi mradi apigwe picha jijini Nairobi. Mbele yake mna miwani ya jua iliyopangwa kwa rafu nyeupe kwa ajili ya kuuzwa.

Hapa ni Moi Avenue katikati mwa jiji la Nairobi, kuna mabasi ya usafiri wa umma, yako kwenye barabara hiyo. Nyuma ya basi liitwalo City Hoppa, kuna basi lenye linaitwa KBS, la rangi ya samawati.

Matatu ya usafiri wa abiria yenye nambari ya usajili KCE 235G imebeba mizigo mingi juu yake ikiwa imefungwa kwa mtindo wa kuelekea safari ya masafa. Pembeni mwa barabara kuna watu wamesimama wengine wakiwa wanapanda na wengine wakiwa wanazungumza.

Kuna magari mengi ya usafirishaji ya umma ijulikanayo kama matatu, kuna magari ya kibinafsi na kuna usafirishaji wa umma ujulikanao kama bodaboda kuna pia usafirishaji wa vyombo kutumia magari za kubeba mizigo.

Hii ni barabara kuu yenye njia nyingi jijini Nairobi. Juu ya hiyo barabara, kuna daraja ya wanaoenda kwa miguu, lenye rangi ya kijani na rangi ya samawati.

Hapa kuna idadi kubwa ya magari ikiwemo matatu yenye rangi tofauti tofauti, magari madogo ya kibinafsi na mabasi makubwa. Kando ya barabara watu wanatembea na wengine wamesimama wakisubiri magari.

Kituo cha magari ya kubebea watu sanasana kuelekea Nakuru. Kuna wafanyikazi wa hizo magari wanaonekana wamevaa makoti ya maabara ya rangi ya machungwa.

Hapa kuna gari za usafiri wa umma zinazojiita enaabled zinabeba abiria wa kuelekea pande ya utawala airways Nairobi. Pale mbele kuna taa za trafiki.

Eneo la katikati mwa jiji la Nairobi, hapa mbele kuna basi la abiria la uma, lenye rangi ya samawati na kijani kibichi, likiwa limeegezwa. Pia kuna bodaboda; pikipiki ya uchukuzi yani, iliyopakiwa mbele ya basi hilo.

Basi hili ni la usafiri wa abiria wa umma. Limepakwa rangi ya manjano. Kuna bango kubwa lenye nambari arubaini na sita likiwa limeandikwa kwa maandishi mekundu. Watu wengi wamesimama wengine wakiwa wanatembea.

Magari aina ya Metro Trans za usafirishaji wa umma zimeegezwa katika steji ya magari ya Ngong nyuma ya KenCom. Hapa mbele kuna jaketi ambayo imehangiwa kwa mti wa stima.

Hapa ni Ambassador, Moi Avenue, jijini Nairobi. Hili gari la Citi hoppa limeegeshwa na ni la uchukuzi na usafirishaji wa umma. Kando yake kuna miti za minazi.

Hili ni basi la manjano lenye jina Tawakal lililoegezwa karibu na jengo la ghorofa. Pembeni mwa basi, kuna watu wawiliwalovalia mavazi ya kiislamu, mmoja wao akiwa anavuruta mkokoteni.

Hii ni matatu iliyoegeshwa pembeni mwa barabara jijini Nairobi. Kuna mwanamke aliyevalia sketi ya maua na fulana ya manjano .Anaonekana akiwa ameshilia kwenye mlango wa matatu hiyo.

Hii ni barabara kubwa ambayo ina mgawanyiko wa katikati wenye nyasi na vizuizi vya usalama vya chuma, vinavyozuia magari kuvuka upande mmoja hadi mwingine. Kushoto, kuna mabango makubwa ya barabarani yanayoelekeza magari.

Taa za barabarani ziko pande zote mbili kwenye barabara hii. Kuna pikipiki moja iko upande wa kulia ikisafiri katika njia ya barabara hiyo ikiwa ina mwavuli.

Magari ya umma yanayo beba abiria kutoka jiji la Nairobi hadi Nyeri na pia kuna gari ya kubeba abiria kutoka Nairobi kuelekea Nakuru. Yote yameegezwa katika barabara moja ndani ya jiji la Nairobi.

Msongamano wa magari aina mingi. Watu wanatembea upande wa kushoto wa barabara. Baadhi ya wanaotembea wanavuka barabara wakienda upande mwingine. Nyuma ya miti kuna majengo ya ghorofa mengi.

Hapa ni katikati mwa jiji la Nairobi ambapo kuna matatu imeegeshwa na iko na kibao cha kuonyeshana inapakia abiria wa kuenda Kericho, Kisumu, Kakamega. Hapo kando kuna kibango cha choo safi.

Hii ni barabara ya Moi Avenue jijini Nairobi, ina watu wengi na magari mengi pia. Kuna msichana aliyevalia nguo ya mikono mirefu ya rangi ya waridi na koti refu lisilokuwa na mikono la rangi ya hudhurungi anavuka barabara.

Kuna mabango na alama za barabarani. Moja likiwa ni la rangi ya samawati, linaloonyesha mwelekeo wa maneno mbalimbali. Ingawa maandishi hayaonekani vizuri, bango hilo linaonekana kuwa la kuelekeza magari.

Magari ya usafirishaji na magari ya kibinafsi. Kuna askari ambao wanakagua magari wakizismamisha. Kuna kivukio cha watu wavukao na miguu. Barabara hizi ni barabara zimetengeneza a plus cross zinapitana barabara nne.

Hili ni basi kubwa la kampuni ya usafirishaji wa umma liitwalo tawakao. Basi hili lina rangi ya manjano. Kuna maandishi meupe ya jina la kampuni hiyo nyuma kwenye basi.

Hii ni sehemu ya kencom ndani ya jiji la Nairobi, wapangaji magari za umma wamebeba mabango ya kuonyesha sehemu gari zao zinaenda na bei wanayoilipisha.

Huu ni mwonekano wa barabara kuu ya Nairobi, Nakuru, kutoka kwenye dirisha la gari. Ambapo, imegawanyishwa na ukuta wa mawe. Kule mbele, kuna daraja la rangi ya samawati.

Mabasi aina ya Citi hoppa yanayotumika katika usafirishaji wa abiria wa umma, yameegezwa KENCOM jijini Nairobi. Hapo mbele kuna bango la utangazaji wa shule ya uendeshaji wa ndege.

Hii ni barabara kubwa ambapo kuna magari mengi. Upande wa kushoto kuna miti mirefu iliyopandwa kando kando mwa barabara. Huku upande wa kulia kunaonekana watu wakiwa wanatembea barabarani.

Kuna mabango ya matangazo na mabango ya kijani ya kuongoza magari juu ya barabara hii pamoja na taa za nguzo za umeme pembeni. Upande wa kulia kuna jengo refu nyeupe.

Haya ni magari ya usafirishaji wa abiria wa umma katika jiji la Nairobi. Gari moja linajiita MOANA na liko na grafiti ya sura ya Moana. Pembeni mwake, kuna pikipiki ambayo imekaliwa na wanaume wawili.

Hili ni eneo la kituo cha mabasi ya usafiri wa umma ambapo mabasi ya rangi ya samawati ya KBS yameegeshwa yakisubiri abiria. Mabasi haya yana namba kubwa ya thelathini na nne na thelathini na nne K .

Gari hili ni la usafirishaji wa abiria wa umma, likiwa karibu na Archives ndani mwa jiji la Nairobi. Ndani ya hilo gari kuna abiria kadha wa kadha, moja wao amevalia nguo nyeupe.

Haya ni magari ya usafirishaji wa umma ambayo yanabeba abiria wanaoelekea sehemu za Meru. Yameegeshwa mahali kuitwako Tea Room jijini Nairobi.

Kuna kundi la watu wakiwa wamesimama kando mabarabara, kwenye steji ya magari ya kubeba abiria. Wamevaa mavazi ya kawaida, baadhi wamebeba mizigo na mabegi madogo.

Stendi ya magari ya abiria. Pale nyuma kuna bango kubwa la matangazo linaloangaza tukio la kidini, Apostolic visitation , lililoandikwa na Ajuma Nyainda.

Maandishi kwenye mabango yanaonyesha kuwa hiki ni kituo cha usafiri wa umma cha kuelekea maeneo kama Nakuru, Karatina, Nyeri kupitia sacco ya Kieni. Kuna magari ya abiria ambayo yameegezwa yakiwa yanapakia abiria.

Eneo kubwa lenye taka nyingi zilizotupwa waziwazi karibu na eneo la makazi. Inaashiria changamoto kubwa katika usimamizi wa taka. Upande wa kushoto kuna mto na kando yake mimea mingi ikiwemo miti, nyasi na vichaka.

Sehemu ya mfumo wa bomba la maji liliozikwa ardhini likiwa limeunganishwa kwa kutumia kiunganishi cha plastiki. Huu ni usambazaji wa maji masafu na si maji ya taka.

Lori jeupe lililoegeshwa karibu na jengo refu ya makaazi, ofisi au nyumba za biashara, limepakia takataka ngumu kutoka kwenye jengo hilo jipya. Jengo lina madirisha mengi ya vioo na limepakwa rangi ya machungwa.

Hili ni rundo la takataka ambalo limetupwa kando ya mto kinyume na sheria, kuna jogoo pale akidona. Mtu aliyevalia suruali ndefu nyeusi anatembea pia.

Hili ni roll ya boma la plastiki la rangi ya kijani kibichi. Bomba hili linawezakuwa na matumizi kama kusambaza maji kwenye mifumo ya umwagiliaji ya ukulima, usambazaji wa maji ya nyumbani na mengineyo mengi.

Hizi ni taka zilizozagaa kwenye uso wa maji huenda ni kwa mto ama ni kidibwi. Taka hizi ni za plastiki kama vile chupa, mifuko, karatasi na vifaa vingine vya kutupa.

Huu ni muundo mbinu ya viwandani ya mabomba ya mitambo ambayo inatumika kusafisha na kusafirisha maji. Mabomba haya yameunganishwa na wires na vichunjio.

Hii ni barabara ya changarawe. Pembeni kuna pikipiki iliyo egezwa na watu wawili wanatembea kwa miguu kuelekea upande huu wa kamera pia kuna kibanda au vibanda vya mabati.

Haya ni maji taka na mabomba makubwa na mifereji ambayo yanatumika kusafirisha na kuosha maji taka katika jiji la Nairobi.

Hili ni bomba la maji linalo julikana kama faucet au spigot ambalo limeunganishwa na chanzo cha maji. Nyuma yake kuna ukuta wa rangi ya hudhurungi.